Mkulima akihudumia mimea yenye matunda madogo mfano wa nyanya ikiwa imepandwa kwa mpangilio wa vijingi wima, hali hii inaashiria kilimo cha kisasa cha mazao ya biashara ambacho mazao hulimwa shambani na kupelekwa sokoni kuuzwa na si kwa matumizi ya nyumbani pekee.

Watu wawili wakitembea kwenye shamba lenye mistari ya mimea ya kijani kibichi iliyopandwa kwa mpangilio mzuri ardhi ikiwa imelimwa vizuri na anga la mawingu kiasi, muonekano huu unaakisi sekta ya kilimo cha mazao ya biashara ambapo mazao hulimwa kwa lengo la kuuzwa sokoni na siku ya matumizi ya nyumbani pekee.

Kundi la watu wakichambua nafaka na mbegu kwa kutumia visahani vya rangi tofautitofauti, huku magunia makubwa ya nafaka yakiwa nyuma yao. Hii ni hatua ya uchambuzi wa mazao baada ya mavuno, inayofanyika kwa ushirikiano wa kijamii au kundi la wakulima. Mazao ya biashara ni mazao yanayo limwa kwa ajili ya biashara na faida za kifedha na si kwa matumizi ya nyumbani pekee.

Mtu akiwa kwenye magunia makubwa inayodhihirisha tayari yamejaa kwa ajili ya kusafirishwa, muonekano huu unaonyesha kilimo cha mazao ya biashara, ambapo mazao hulimwa kwa wingi kuhifadhiwa kwenye magunia na kusafirishwa kwa ajili ya kuuzwa sokoni na kuongeza pato kwa wakulima.

Wakulima wa karoti wakiweka karoti kwenye magunia meupe, huku karoti nyingine zikiwa zimetapakaa ardhini. Mazingira ya shamba ni ya kijani kibichi, yakionyesha hali nzuri ya udongo na mazingira ya kilimo. Karoti ni zao la biashara linalolimwa kwa ajili ya soko, si kwa matumizi ya nyumbani pekee.

Mtu akivuna matunda mekundu huenda ni kahawa au matunda ya aina nyingine ambayo ni mfano bora wa mazao ya biashara. Haya ni mazao yanayolimwa kwa lengo la kuuzwa sokoni badala ya kutumika moja kwa moja kwa mkulima, mazao ya biashara ni mazao yanayochangia pato la mkulima na taifa.

Shamba lenye msongamano wa mimea ya nyanya yenye matunda ya kijani kibichi huku miti ya mbao ikitumika kusaidia ukuaji wa mimea hiyo. Muonekano huu unadhihirisha kilimo cha nyanya kama zao la biashara linalolimwa kwa wingi kwa lengo la kuuzwa sokoni.

Wakulima wawili wa mahindi katika shamba lenye mashina yaliyo kauka, huku wakikusanya mahindi kwenye rundo kubwa la ardhi. Mandhari hii inadhihirisha umuhimu wa mazao ya biashara kama mahindi katika kuongeza kipato chao cha wakulima cha kila siku.

Watu wawili, wakishughulikia mimea yenye matunda mekundu wakionekana kuwa katika mazingira ya kijani kibichi yenye miti na majani ya kijani mingi, mwonekano huu unahusisha na sekta ya mazao ya biashara ambapo mimea kama kahawa chai na matunda kuchunguzwa na kuvunwa kwa lengo la kuuzwa sokoni na kuongeza kipato kwa mkulima na hata taifa pia.

Wafanyakazi shambani wakifanya kazi za mikono kupitia shamba lenye mimea mingi ya ndizi, mazingira ya kijani kibichi ishara ya rutuba na hali nzuri ya kilimo, ndizi ni zao la biashara linalolimwa kwa wingi Tanzania hasa katika mikoa ya Kagera, Kilimanjaro, Mbeya na Morogoro zinalimwa kwa ajili ya soko la ndani na nje.

Shamba aubustani yenye mimea na mazao ya biashara. Ikisaidiwa na miguuzo za mbao kwa ajili ya ukuaji wima, mpangilio huu unaakisi kilimo cha mazao ya biashara, ambapo ulenga soko na faida huku ukitumia mbinu rahisi kuongeza tija kwa wakulima wadogo.

Uvunaji wa viazi vitamu katika shamba lenye afya bora ambapo masanduku ya plastiki yamejaa mazao tayari kwa kusafirishwa, huu ni mfano halisi wa mazao ya chakula, mazao ya chakula ni mazao yanayolimwa kwa lengo la kuuzwa sokoni na sio kwa matumizi binafsi.

Ndizi zikiwa bado kwenye migomba na mkulima akiwa anazikagua. Ndizi ni zao muhimu la biashara kwa wakulima wengi. Mazao ya biashara ni mazao yanayolimwa kwa wingi kwa ajili ya kuuzwa na kupata faida. Kilimo cha mazao ya biashara huleta faida nyingi kama vile: kuongeza kipato kwa wakulima, kukuza uchumi na kutoa ajira.

Mgunia makubwa ya viazi yaliyowekwa kwenye nyasi, huku baadhi ya viazi vikiwa vimetawanyika pembeni, huu ni mfano unaodhihirisha uzalishaji wa viazi kwa wingi kwa ajili ya biashara, ukionyesha umuhimu wa uhifadhi na usafirishaji bora kwa mazao katika kuongea thamani na kipato cha mkulima.

Mmea wa nyanya wenye matunda mekundu yaliyokomaa ukiwa shambani kwenye udongo wenye ardhi yenye rutuba. Nyanya ni zao la biashara linalolimwa kwa lengo la kuuzwa sokoni na hiyo kuingia moja kwa moja katika kundi la mazao ya biashara yanayochangia pato kwa mkulima.

Mkulima akiwa amesimama shambani na mahindi, ameweka gunia juu ya kichwa chake, inaonyesha mavuno mengi baada ya kazi nzuri, mahindi ni zao muhimu la biashara kwa mkulima, huu ni mfano mzuri wa kilimo cha mazao ya biashara, mazao ya biashara yanaweza kuleta faida kwa wakulima, kuchangia pato la taifa na kutoa ajira kwa wakulima wengine.

Mtu aliyevaa shati jeupe, akiwa shambani ameshikilia viazi vinavyovunwa, huku akizungukwa na mimea yenye kijani kibichi. Hali hii inaakisi sekta ya mazao ya biashara ambapo viazi ni moja ya mazao ya biashara yanayolimwa kwa lengo la kuuzwa sokoni, na sio kwa matumizi ya nyumbani pekee.

Watu wamekusanyika kuchambua kahawa huu ni mfano mzuri wa kilimo cha mazao ya biashara ambapo zao la kahawa limachambuliwa ili kupata kahawa bora zaidi, kahawa ni zao muhimu sana la biashara ambalo huleta faida nyingi kwa wakulima na kuchangia pato la taifa.

Mkulima akiwa shambani amechuchumaa akiwa na tikiti maji lililokatwa na kuonyesha rangi nyekundu kwa ndani, ishara ya ukomavu na ubora wa zao hilo pembeni kuna matikiti mawili ambayo bado hayajakatwa. Mandhari ya kijani kibichi ikionyesha mazingira yenye ardhi yenye rutuba na mimea, hii ni taswira inayoashiria kilimo cha zao la biashara katika sekta ya kilimo cha bustani.

Viazi vikiwa vimevunwa na kuwekwa tayari kwa ajili ya kuuzwa. Viazi ni zao muhimu la biashara kwa wakulima wengi. Sekta ya mazao ya biashara inahusisha kilimo cha mazao yaliyolimwa kwa ajili ya kuuzwa na kupata faida, kama vile viazi, kahawa, chai na pamba. Mazao haya huchangia kwa ukubwa katika uchumi wa nchi yetu.

Watu wengi wakifanya kazi shambani, inaelekea wanavuna mazao. Hii inaashiria ni sekta ya kilimo hasa uvunaji wa mazao. Uvunaji wa mazao ni hatua muhimu katika kilimo, kwa sababu ndio mwisho wa mchakato na uzalishaji, na ndio inahakikisha chakula kinapatikana.

Bustani yenye mimea mbalimbali ikiwemo karoti, viazi na mbogamboga; huku mazao hayo yakiwa tayari kukusanywa kwenye kikapu. Mandhari hii inadhihirisha uzalishaji wa mazao ya chakula yanayoweza kuuzwa sokoni, ikiashiria mchango mkubwa wa kilimo cha bustani katika kuongeza kipato, na kuboresha lishe ya jamii.

Mkulima akiwa shambani ameshika pilipili hoho za kijani mkononi huku mbele yake kukiwa na magunia mawili yaliyojaa mazao hayo, hali hii inadhirisha kilimo cha mazao ya kibiashara ambacho huzingatia mazao yanayoenda kuuzwa na kupata faida badala ya matumizi ya moja kwa moja nyumbani.

Watu wawili wakiwa mbele ya mti wa mwembe wenye matunda mengi yaliyoiva wakionekana wakijadili au kukagua ubora wa mazao, hii ni taswira halisi ya sekta ya mazao ya biashara ambapo mazao kama maembe hulimwa kwa lengo la kuuzwa sokoni.

Mkulima akifanya kazi kwenye shamba la mazao ya biashara. Mazao ya biashara ni mazao yanayolimwa kwa ajili ya kuuzwa na kupata faida. Mfano wa mazao ya biashara ni kama; pamba, chai, kahawa, tumbaku, na mioyo. Mazao ya biashara yana faida nyingi, kama vile:kutoa ajira, kuongeza kipato kwa wakulima, na kuchangia pato la taifa.

Wakulima baada ya mavuno wakipakia mazao mfano wa viazi katika magunia meupe ikiashiria ni mazao ya chakula. Mazao ya chakula ni kilimo kinacholimwa na kuuzwa sokoni na kupata faida badala ya kutumika moja kwa moja kama chakula kwa wakulima au familia kwa ujumla.

Wakulima wakivuna mazao ya kahawa kutoka kwenye mashamba yenye misitu mnene na mimea ya kahawa, hali hii inaakisi kilimo cha mazao ya biashara. Kahawa ni zao maarufu la biashara linalolimwa kwa wingi kwa ajili ya kuuzwa ndani na nje ya nchi.

Wakulima wakichuma kahawa shambani, kahawa ni zao muhimu la biashara kwa wakulima wengi. Mazao ya biashara ni mazao yanayolimwa kwa wingi kwa ajili ya kuuzwa na kupata faida. Kilimo cha mazao ya biashara huleta faida nyingi kama vile kuongeza kipato kwa wakulima, kukuza uchumi na kutoa ajira.

Soko lenye rundo la ndizi mbichi zilizopangwa tayari kwa ajili ya kuuzwa. Ndizi ni zao muhimu la biashara katika maeneo mengi. Mazao ya biashara ni mazao yanayolimwa kwa wingi, kwa ajili ya kuuzwa na kupata faida. Kilimo cha mazao ya biashara huleta faida nyingi, ikiwemo kuongeza kipato kwa wakulima, na kukuza uchumi.

Mkulima akivuna mananasi katika shamba lenye mimea ya kijani na kreti la samawati lililojawa matunda hayo. Hali hii inadhihirisha uzalishaji wa kiwango kikubwa. Muonekano huu unahusishwa na sekta ya kilimo ya mazao ya biashara, ambacho nanasi ni zao lenye thamani linalolimwa kwa ajili ya kuuzwa sokoni na kusafirishwa nje ya nchi.

Trei zilizojazwa nyanya nyekundu, zilizopangwa kwa mstari kando ya njia ya udongo katika shamba lenye mimea ya kijani kibichi na anga safi ya samawati, hali hii inaashiria msimu wa mavuno. Muonekano huu unaashiria moja kwa moja sekta ya kilimo cha mazao ya biashara. Ambapo nyanya ni moja ya zao la biashara linalolimwa kwa ajili ya kuuzwa sokoni ili kuchangia kipato kwa mkulima.

Mkulima akiwa shambani akivuna mazao ya kijani huku rundo kubwa la mazao hayo yakiwa yametandazwa kwenye turubai. Mandhari hii inadhihirisha uzalishaji wa mazao yanayouzwa sokoni kwa wingi, ikiashiria mchango wa kilimo cha biashara katika kuongeza kipato na kuimarisha uchumi kwa jamii.

Mtu alishikilia kichane cha nyanya, ambazo bado ni za kijani au hazijaanza kuiva. Mandhari hii inadhihirisha ni kilimo cha kisasa cha nyanya, kilichopangwa vizuri na kuonesha uangalizi wa hali ya juu. Nyanya ni mojawapo ya mazao ya kibiashara yanayolimwa kwa lengo la kuuzwa sokoni.

Shamba la kijani lenye viazi ambalo kuna rundo kubwa la wafanyakazi wakiwa shambani wakivuna viazi hivyo. Kilimo hichi kinalenga uzalishaji wa mazao kwa ajili ya kuuza sokoni. Huu ni mfano bora wa mazao ya biashara; mazao ya biashara ni kilimo kinacholimwa kwa ajili ya kuuza na kupata faida na si kwa matumizi ya nyumbani pekee.

Mtu aliyevaa shati nyekundu sketi nyeusi pamoja na kilemba cha zambarau anaonekana akiwa katika mimea ya kahawa mimea iliyojaa matunda mekundu ya kahawa, ishara ya kuwa ni msimu wa kuvuna kahawa ni mojawapo ya mazao ya biashara yanayolimwa sana kwa wingi tanzania hasa katika mikoa ya mbeya, kilimanjaro, arusha na hata kagera.

Mtu akiwa shambani akishikilia mananasi makubwa mawili ishara ya mavuno ya mazao ya biashara, mazao ya biashara ni kilimo kinacholimwa kwa ajili ya kuuzwa sokoni, na si kwa matumizi ya moja kwa moja kwa mkulima. Mazao hayo huleta mapato kwa wakulima na kuchangia uchumi wa taifa.

Shamba lenye mimea yenye majani makubwa yenye kijani kibichi, na baadhi ya matunda yakiwa chini, huu ni mfano bora wa mazao ya biashara, mazao ya biashara ni mazao yanayolimwa kwa mkulima kwa lengo la kuuza na kupata faida.

Shamba la ndizi lenye mimea yenye majani makubwa ya kijani kibichi, kukiwa na kichana cha ndizi kibichi kikiwa kinaonesha ndizi ipo katika hatua ya awali ya ukuaji. Huu ni mfano bora wa kilimo cha mazao ya biashara: mazao ya biashara ni kilimo kinacholimwa kwa nia ya kuuzwa sokoni na kupata faida badala ya kutumika moja kwa moja kama chakula kwa familia.

Shamba la ndizi, ambapo matunda yamefunikwa na mifuko ya plastiki ya rangi ya samawati. Hii ni mbinu ya kawaida ya kulinda ndizi dhidi ya wadudu na jua kali. Huu ni mfano bora wa mazao ya biashara. Mazao ya biashara ni kilimo kinacholimwa kwa nia ya kuuza na kupata faida.

Mtu aliyevaa shati la samawati akichunguza mimea yenye majani ya kijani katika mazingira ya bustani ya ushamba hii ni shughuli ya kilimo inayohusisha kilimo cha biashara; kilimo cha biashara ni mazao yanayolimwa kwa lengo la kuuzwa sokoni badala ya matumizi ya moja kwa moja nyumbani.

Watu wakivuna mananasi na wakiyaeka katika matenga mekundu, huku trekta la samawati likionekana nyuma. Taswira hii ni kilimo cha mazao ya biashara ambayo lengo lake ni kuuza sokoni badala ya kutumika nyumbani moja kwa moja.

Mistari ya mimea ya nyanya yenye matunda ya kijani kibichi, katika hatua mbalimbali za ukuaji, mimea imesimama kwa msaada wa vigingi, ikionesha mpangilio mzuri wa kilimo cha kisasa, hii ni taswira ya kilimo cha mazao biashara, ambapo nyanya ya kulimwa kwa wingi kwa lengo la kuuzwa sokoni, na si kwa matumizi ya nyumbani pekee.

Karoti nyingi zikiwa zimetandazwa chini ya ardhi ishara ya mavuno ya mazao ya biashara. Mazao ya biashara ni kilimo kinacholimwa kwa ajili ya kuuza mkulima na kupata faida badala ya kutumika moja kwa moja kama chakula na familia yake.

Watu wakifanya kazi ya kushughulikia mahindi na maganda ya mahindi katika maeneo ya kilimo hii ni shughuli ya uvunaji na usindikaji wa mahindi mojawapo ya mazao yanayoweza kuwa mazao ya biashara yanayolimwa kwa lengo la kuuzwa na kupata faida, mazao ya biashara ni kilimo kinacholimwa kwa ajili ya kuuzwa sokoni badala ya kutumika moja kwa moja kama chakula kwa familia.

Makreti mengi yaliyojaa nyanya nyekundu zikiwa zimepangwa kwa utaratibu kwenye uwanja wa wazi; huku watu wakionekana wakifanya kazi na wengine kupumzika karibu na mazao yao, lengo ni kuuza na kupata faida.

Mtu akivuna au kutunza mimea ya nyanya yenye bustani yenye kijani kibichi. Nyanya ni mojawapo ya mazao kwa lengo la kuuzwa sokoni na kupata faida. Mazao haya yana mchango mkubwa katika uchumi wa wakulima na taifa kwa ujumla.

Watu wakihudumu kwenye shehena ya ndizi mbichi, wakizipakia au kuzishusha kutoka kwenye gari la mbao. Taswira hii inadhihirisha ni kilimo cha biashara, ambapo ndizi hulimwa walengwa na kuuzwa sokoni, na si kwa matumizi binafsi ya nyumbani.

Shamba la mapapai ambapo miti imepandwa kwa safu nadhifu, wakulima wamefanya kazi kubwa kupanda na kutunza miti hii na kuzaa matunda mengi. Hii inaonyesha juhudi zao katika kuzalisha chakula na kujipatia kipato cha kila siku.

Magunia makubwa yaliyojaa mizizi ya mihogo inayovunwa, yakiwa yamepangwa katika mazingira ya nje yenye uoto wa kijani. Hii inadhihirisha kazi ya wakulima katika sekta ya kilimo ambapo wanajishughulisha na uzalishaji wa mazao ya chakula kama miogo kwa ajili ya matumizi ya nyumbani na biashara.

Shamba la mahindi, ambalo ni zao muhimu sana la chakula. Wakulima hupanda mahindi kwa wingi kwa ajili ya kuuza na kutumia kama chakula. Sekta ya kilimo cha mahindi inahusisha shughuli zote zinazohusiana na uzalishaji wa mahindi kuanzia kuandaa shamba, kupanda, kutunza hadi kuvuna mazao.

Mimea changa ikikua kwa mpangilio mzuri ndani ya mazingira ndani ya mazingira yaliyodhibitiwa ,huku bomba la umwagiliaji likitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi. Hali hii inahashiria kazi ya wakulima wanaotumia mbinu za kisasa na uangalifu mkubwa ili kuhakikisha mimea inakua kwa afya bora.

Miche midogo yenye mimea ya majani iliyopandwa kwenye udongo wenye rutuba, ikiwa imepangwa kwa mpangilio mzuri ukionyesha hatua ya awali ya kilimo. Muonekano huu unahusiana moja kwa moja na sekta ya wakulima ambapo huanza kwa kupanda mazao yao kwa kutunza miche, kuhakikisha ukuaji mzuri wa mazao kwa ajili ya chakula na biashara.

Bustani yenye safu za mimea changa, iliyooteshwa kwa mfumo wa matone. Hali hii inaakisi sekta ya wakulima wanaotumia teknolojia ya kisasa kuboresha kilimo. Mfumo huu wa umwagiliaji unaonyesha juhudi za wakulima katika kuongeza tija na kupunguza upotevu wa maji.

Shamba la migomba lenye miti yenye majani makubwa ya kijani na mikungu ya ndizi ikining'inia, hali hii inaakisi sekta ya wakulima ambapo huchangia kwa kiasi kikubwa uzalishaji wa mazao ya chakula na biashara.

Mkulima akifanya kazi shambani. Shamba likiwa na mazao mbalimbali yenye kijani kibichi yaliyopandwa kwenye matuta. Milima ikionekana nyuma ya shamba. Wakulima ni watu muhimu sana kwasababu wanalima mazao ambayo tunakula kila siku. Pia husaidia kukuza uchumi wa nchi kwa kuuza mazao yao.

Wakulima wakitembea shambani kati ya safu za makasha yaliyojaa viazi vitamu vilivyovunwa. Hali hii inaakisi sekta ya wakulima wanaojishughulisha na uzalishaji wa mazao ya chakula. Mpangilio wa makasha na mazingira ya kijani yanadhihirisha kazi ya mikono na usimamizi wa mavuno ambao ni hatua muhimu katika mnyororo wa uzalishaji wa kilimo.

Wakulima wanne wakionekana shambani wakiwa wanavuna mazao, pembeni kukiwa na makreti ya njano yanayotumika kukusanya mazao hayo. Mandhari ya nyuma inaonesha uoto wa asili wa kijani, shughuli ya kuvuna inaonesha hatua ya mwisho ya uzalishaji wa mazao hayo.

Mgomba wenye ndizi mbichi ishara ya kilimo cha matunda kinachofanywa na wakulima, mimea hii inatokana na kazi zao za kila siku kupanda kutunza na kuvuna kwa ufanisi, wakulima ni watu wanaojihusisha na kulima mimea kwa ajili ya chakula biashara na matumizi ya nyumbani.

Kundi la watu wanaofanya kazi nje katika mazingira yanayonekana kuwa ni shamba au bustani ya matunda, kuna makreti ya samawati yaliyo juu ya matunda ya kijani, huenda ni maembe yaliyopangwa ardhini.

Mtu akiendesha trekta katika shamba ambapo trekta hilo limeunganishwa na kifaa cha kulimia ardhini, muonekano huu unaakisi matumizi ya mashine za kilimo katika maandalizi ya shamba jambo linaloimarisha sekta ya mashine za kilimo katika kuimarisha kazi, kuongeza uzalishaji na kupunguza gharama.

Mfumo wa kilimo cha ndani kwa kutumia mashine, ambapo mimea ya majani ya kijani kibichi imepandwa kwenye tabaka la rafu ya chini ya mwanga wa taa; muonekano huu unadhihirisha matumizi ya mashine za kilimo katika mazingira aliyodhibitiwa, jambo linalowezesha uzalishaji endelevu wa mazao kwa kutumia teknolojia ya kisasa.

Trekta la kijani lenye magurudumu ya njano likiwa shambani, huu ni mfano bora wa mashine ya kilimo inayotumika katika sekta ya kilimo cha kisasa mashine kama hizi huchangia kuongeza tija na kurahisisha kazi kama kulima, kupanda, kuvuna na kusafirisha mazao.

Mashine ya kilimo aina ya jembe la kisasa linalofanya kazi shambani likivuruga udongo kwa kutumia visu pamoja na chembe za chuma hali hii inaakisi sekta ya mashine za kilimo mashine hizi utumika kurahisisha kazi kwa wakulima kama kulima, kupanda, na kuandaa udongo kwa ufanisi mkubwa na ni nyenzo muhimu katika kutengeneza tija na kupunguza gharama za uzalishaji katika kilimo cha kisasa.

Mimea yenye rutuba ya kijani kibichi ikiwa ndani ya mashine inayotumika kupandia mbegu mashine hizi zina faida nyingi kama, vile kupunguza gharama za kazi kuongeza kasi ya upandaji na kuhakikisha usahihi wa upandaji, mashine za kilimo zinasaidia kupunguza uchovu kwa wakulima na kuongeza mavuno.

Trekta kubwa likilima shambani likivuta jembe zito. Watu wawili wakiwa shambani mmoja akiendesha trekta hilo na mwingine akifuatilia kazi. Udongo unaoneka tayari umegeuzwa na uko tayari kwaajili ya kupandwa, sekta hii ya kilimo inatumia teknolojia kubwa na kuongeza uzalishaji wa chakula

Mfumo wa kilimo cha wima kwa kutumia teknolojia ya kisasa ambapo mimea ya majani mabichi hupandwa kwa safu zilizopangwa juu kwa juu katika mazingira yaliyodhibitiwa. Huu ni mfano wa mashine za kilimo hasa mashine za kilimo cha ndani kinachosaidia kuongeza uzalishaji kwa kutumia nafasi ndogo.

Mtu akitumia mashine ya kulimia ardhini yenye rangi nyekundu na nyeupe, akifanya kazi kwenye shamba lenye mimea ya kijani. Mashine hii ni sehemu ya sekta ya mitambo ya kilimo inayosaidia kurahisisha kazi na maandalizi ya udongo, kupunguza nguvu za mikono na kuongeza ufanisi katika uzalishaji wa kilimo.

Mashine ya kulimia ardhini yenye rangi nyekundu na injini nyeupe, ikifanya kazi ya kutifua udongo unaoonekana kuwa tayari umetayarishwa kwa ajili ya kupanda. Muonekano huu unahusianisha moja kwa moja na sekta ya mashine za kilimo.

Sehemu ya ndani ya chumba cha kilimo cha kisasa kilicho na muundo wa chuma na penseli za kioo. Pamoja na mashine mbalimbali kama mabomba, nyaya na mifumo ya umwagiliaji. Hali hii inaakisi sekta ya mitambo na kilimo inayotumia teknolojia ya hali ya juu, inayohakikisha uzalishaji wa mazao kwa ufanisi mkubwa katika mazingira yaliyothibitiwa.

Trekta jekundu lenye matairi makubwa. likifanya kazi shambani chini ya anga lenye mawingu mepesi, likiwa na kivuli juu kwa ajili ya kumlinda dereva dhidi ya jua. Muonekano huu unaashiria matumizi ya mashine za kilimo katika kurahisisha kazi za kila siku, hasa katika sekta ya kilimo cha kisasa ambacho trekta hutumika kupalilia, kupanda, na kusafirisha mazao kwa ufanisi mkubwa.

Mashine ndogo ya kilimo yenye rangi ya njano na nyeusi ikiwa kwenye eneo la nyasi ikiwa na engine na magurudumu na minyororo mbele, hali inaakisi sekta ya mitambo ya kilimo inayotumia mashine kama trekta kuhakikisha kazi shambani kama kukata majani na kusafisha mashamba na kuandaa ardhi kwa ajili ya kilimo cha kisasa chenye tija.

Mashine yenye rangi mchanganyiko nyeusi na nyeupe iliyochapishwa maneno “BERRY “ ni mashine ya kilimo inayotumika katika hatua mbalimbali za ukuzaji wa mazao. Huu ni mfano bora wa mashine katika kilimo zinazotumika katika teknolojia ya kisasa.

Mtu akitumia mashine ya kulainisha na kuchanganyia udongo. Hii ni mojawapo ya mashine muhimu ya kuandaa shamba kabla ya kupanda mazingira ya kijani kibichi, miti nyuma ikionekana kwa shughuli inayofanyika kwenye bustani ya shamba la wazi.

Mimea midogo ikikua kwenye safu iliyopangwa vizuri bila udongo huku feni ikionekana mbele kwa ajili ya uingizaji wa hewa, huu ni mfano bora wa kilimo cha kisasa kinachotegemea mashine za kiteknolojia. Mashine muhimu za kilimo cha kisasa ni vifaa vinavyotumika kurahisisha kazi za kilimo kuongeza uzalishaji na kupunguza gharama za kazi.

Kilimo cha wima chenye mboga za majani, zikiwa katika safu nyoofu zenye taa. Huu ni mfano bora wa mashine za kilimo. Mashine za kilimo huchukua jukumu kubwa katika mandalizi na upandaji au uvunaji wa mazao katika kilimo cha kisasa.

Trekta jekundu likiwa katika jitihada za kulima ardhi yenye rutuba kabla ya mazao kupandwa. Mashine hii inaongeza uzalishaji na kupunguza gharama za kazi na kuboresha ubora wa mazao shambani.

Mpangilio wa kilimo cha wina katika mazingira ya ndani mimea imepangwa kwa rafu na kwa mfumo wa gridi na kuna mifumo ya mabomba na mirija, inayotumika kwa umwagiliaji na utoaji wa virutubisho huu ni mfano bora wa kilimo cha kisasa kinachotegemea mashine za teknolojia ya hali ya juu.

Trekta la kisasa yenye rangi ya samawati na plau jekundu, ikifanya kazi ya kulima shambani. Udongo unaonekana ukiwa umetayarishwa vizuri, jamba kinaloashiria kuwa mashine hiyo inatumika kwa ajili ya kulima kilimo cha awali kabla ya kupanda mazao.

Bwawa lenye muundo wa kuelea juu ya maji, ambapo watu watatu wamesimama, wakihusika na shughuli za ufugaji wa samaki. Muonekano huu unadhirisha moja kwa moja sekta ya ufugaji wa samaki, ambao unatumia mazingira yaliyodhibitiwa kama mabwawa au vizimba, ili kufuga samaki kwa ajili ya chakula au biashara.

Mabwawa ya samaki ambapo samaki hufugwa kwa ajili ya biashara au matumizi ya nyumbani sekta ya ufugaji wa samaki inahusisha shughuli zote zinazojihusisha na ufugaji wa samaki kuanzia: kuandaa bwawa, kuweka vifaranga, kulisha, hadi kuvuna na kuuza. Ufugaji wa samaki ni muhimu kwa sababu unasaidia kupunguza uvuvi haramu na kuhakikisha upatikanaji wa samaki.

Samaki wadogo wenye rangi mbalimbali wakiwa wanaogelea katika maji ya samawati. Samaki hao wanafanana, ambao mara nyingi hufugwa kama mapambo, lakini mbinu hii hutumika kwa wafugaji wa chakula katika mazingira yanayodhibitiwa.

Samaki wakiwa wanaogelea katika maji safi, samaki hao wana rangi mbalimbali: nyeupu, rangi ya chungwa na nyeusi; wakionekana wakiwa karibu sana kwa kila mmoja mmoja. Mandhari hii inadhihirisha huu ni ufugaji wa samaki wa kisasa.

Vikapu vingi vilivyojaa nafaka na mbegu ikiashiria bidhaa ya chakula inayotokana na kilimo cha asili, mpango huu unaonyesha utofauti wa mazao ya chakula unaweza kusindikwa au kuuzwa moja kwa moja sokoni inaashiria sekta ya mazao ya chakula.

Mifuko mikubwa ya nafaka na kunde kama mahindi, mtama, ngano na mihogo ikiwa imepangwa sokoni au dukani, hali hii inaakisi sekta ya bidhaa za chakula mpangilio huu unaashiria utofauti wa vyakula vya msingi vinavyotumika kama lishe kwa kila siku.

Usambazaji wa bidhaa za chakula ambapo magunia makubwa yenye nafaka za manjano yaliyopangwa kwa safu, huku watu wakichunguza au kuyahudumia. Mandhari hii inaonyesha hatua ya baada ya mavuno inayohusianisha na sekta ya bidhaa ya chakula hasa katika muktadha wa uhifadhi, usafirishaji na usalama wa chakula kwa matumizi ya jamii au biashara.

Mtu akimwagilia mimea katika mazingira ya kijani, yenye miti na nyasi. Hali hii inadhihirisha utunzaji wa mimea katika eneo lenye uoto wa asili, muonekano huu unahusianisha na sekta ya misitu, ambayo upandaji, usimamizi na uhifadhi wa misitu, ni kwa ajili ya mazingira.

Misitu yenye miti mrefu na uoto wa asili wa kijani kibichi huku mto mdogo ukipita katika mazingira hayo, ikiashiria mchango mkubwa wa misitu katika kuifadhi vyanzo vya maji kuimarisha rutuba ya ardhi na kutunza hewa safi.

Bustani yenye mimea mingi ya kijani ikiwemo migomba na mimea midogo, hii inahusiana moja kwa moja na Sanaa ya kisayansi ya usimamizi wa misitu, ni maeneo yenye mimea kwa ajili ya matumizi ya mbinadamu na uhifadhi wa mazingira.

Miamba na uoto wa asili wa kijani kibichi ikiashiria eneo la msitu au pori. Huu ni mfano bora wa usimamizi wa misitu. Usimamizi wamisitu ni sanaa ya kusimamia misitu ili kutoa bidhaa au huduma kwa binadamu na mazingira kwa njia endelevu, ikihusisha upandaji na utunzaji wa miti. Uvunaji wa mbao kwa njia salama na usambazaji wa vyanzo vya maji na udongo.

Watu wakifanya kazi katika shamba la vitalu vya mistari ya kijani kibichi na miti ikiwa imezunguka eneo hilo, huu ni mfano bora wa usimamizi wa misitu. Usimamizi wa misitu ni sanaa ya kusimamia misitu kwa ajili ya kupata bidhaa na huduma za misitu kwa njia endelevu.

Uoto mnene wa kijani wenye njia nyembamba ya udongo inayopita katikati ya miti na vichaka, ikidhihirisha mazingira ya asili yenye mvua ya kutosha na ardhi yenye rutuba. Huu ni mfano bora wa sekta ya misitu sekta ya misitu ni eneo linalojihusisha na usimamizi, uhifadhi na utunze endelevu wa miti na rasilimali za misitu kwa ajili ya mahitaji ya binadamu kama mbao, kuni na dawa.

Nyumba ya kukuzia mimea, kubwa iliyojaa mimea ya kijani kibichi iliyopandwa kwenye mfumo wa haidroponi. Mfumo wa haidroponi ni njia ya kilimo ambapo mimea hukuzwa kwenye maji yenye virutubisho bila kutumia udongo. Kilimo hiki kina faida nyingi kama vile kuokoa maji, kuongeza mavuno na kupunguza matumizi ya dawa.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi, ambapo mimea imepandwa kwenye vijipoti vilivyowekwa kwenye mashimo meupe, ikiashiria matumizi ya teknolojia ya kisasa katika sekta ya kilimo kwa ajili ya kukuza mimea bila udongo.

Mimea ya kijani kibichi yenye kuvutia iliyopangwa katika safu nyoofu zilizodhibitiwa, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi. Kilimo cha haidroponi ni mbinu ya kilimo ambayo mizizi ya mimea huwekwa moja kwa moja kwenye maji yenye virutubisho badala ya udongo, inafanyika mara nyingi kwenye nyumba za kuoteshea mazao.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi unaonekana ukiwa na mirija ya plastiki yenye rangi nyeupe iliyosimama wima, kila mmoja ukiwa na mashimo yaliyopandwa mimea yenye afya nzuri katika mazingira yaliyodhibitiwa; huku kontena la njano likionekana nyuma likiwa na sehemu ya usambazaji wa virutubisho.

Nyumba ya kuoteshea mimea kubwa iliyojaa mimea ya kijani kibichi iliyopandwa kwa mfumo wa "hydroponi". Mfumo wa "hydroponi" ni njia ya kilimo ambapo mimea hukuzwa kwenye maji yenye virutubisho bila kutumia udongo. Kilimo hiki kina faida nyingi kama vile kuokoa maji, kuongeza mavuno na kupunguza matumizi ya dawa.

Mimea, iliyokuwa katika safu ya ndani ya mazingira yaliyodhibitiwa. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi. Kilimo cha haidroponi ni mbinu ya kisasa ya kilimo isiyotegemea udongo. Mimea hupokea virutubisho moja kwa moja kupitia maji, na mfumo huu mara nyingi huwekwa ndani ya nyumba ya kuteshea mazao.

Shamba la mimea ya asili lenye mboga za majani zinazokuwa ndani ya mabomba wima yanayosaidiwa na nguzo. Muonekano huu unaakisi kilimo cha haidroponi ambacho ni sehemu ya sekta ya kilimo cha kisasa kinachotumia maji yenye virutubisho badala ya udongo.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi, uliotengenezwa kwa mabomba meupe yenye mashimo yaliyopandwa mimea ya kijani kibichi, huku mabomba yakiwa yameunganishwa na mirija ya kusambaza maji yenye virutubisho. Hali hii inaakisi sekta ya kilimo cha haidroponi, ambacho hutumia suluhu ya virutubisho badala ya udongo ili kukuzia mimea kwa ufanisi.

Mfumo mdogo wa kilimo cha haidroponi ambapo mimea inakuzwa kwenye vyombo vyenye maji yenye virutubisho, hii ni njia mojawapo ya kilimo cha haidroponi ambacho kinazidi kuwa maalufu kwa sababu kinatumia maji kidogo na kinafaa kwenye maeneo yasiyo na nafasi kubwa.

Nyumba ya kuoteshea mimea kubwa iliyojaa mimea ya kijani iliyopandwa kwenye mfumo wa haidroponi; mfumo wa haidroponi ni njia ya kilimo ambapo mimea hukuzwa kwenye maji yenye virutubisho na bila kutumia udongo kilimo hiki kina faida nyingi kama vile: kuokoa maji, kuongeza mavuno na kupunguza matumizi ya dawa.

Mfumo wa hidroponi, mfumo huu una mabomba meupe yaliyopangwa kwa mistari na majani ya kijani kibichi yaliyopandwa juu yake, mfumo wa hidroponi ni njia ya kilimo ambapo mimea hukuzwa kwenye maji yenye virutubisho bila kutumia udongo.

Mimea yenye miche midogo iliyopandwa kwenye vyungu vyeusi ikiwa katika bomba jeupe hali hii inaakisi sekta ya kilimo cha haidroponi ambapo mimea hupandwa bila kutumia udongo ikihitaji virutubisho, vilivyoyeyushwa na kuwekwa kwenye maji ufatiliaji wa karibu kupitia vifaa vya kisasa ili kuhakikisha ukuaji bora katika mazingira yaliyodhibitiwa.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi cha wima unachotegemea mabomba meupe yenye mashimo yaliyopandwa mimea majani ya kijani kibichi, hali hii inaakisi sekta ya kilimo cha hydroponi ambacho hutumia maji na virutubisho badala ya udongo.

Majani yenye mimea ya kijani kibichi yakiwa kwenye makontena, pembeni yake kuna makontena mengine yakiwa na maji, ikidhihirisha kuwa ni kilimo cha hydroponi. Mfumo huu unatumia maji yenye virutubisho badala ya udongo. Kilimo cha haidroponi kina faida nyingi, kama vile; kuokoa maji, kuongeza mavuno na kupunguza matumizi ya dawa.

Mfumo wa kilimo cha hydroponi kilimo cha wima ambapo mimea ya kijani na kuwa ndani ya merija ya plastiki iliyopangwa kwa safu nyingi, mimea inaonekana kuwa na afya nzuri na majani yake ni ya kijani kibiti ishara ya kuwa virutubisho vinavyotumika vinafanya kazi vizuri.

Mfumo wa kisasa wa upandaji wa upandaji wa mboga bila kutumia udongo ambapo mboga za majani zenye kijani kibichi zimepangwa kwa safu za wima, mandhari hii ikidhihirisha matumizi ya maji yenye virutubisho kwa njia kuu za kukuzia mimea ikiashiria ni kilimo cha haidroponi.

Kontena nyeupe zenye mashimo ambapo mbegu za majani zinamea moja kwa moja kwenye maji yenye virutubisho bila kutumia udongo, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi; kilimo cha haidroponi ni mfumo wa kisasa unaotumbia mabomba kusambaza maji kwa mimea bila kutumia udongo.

Mfumo wa haidroponi, mfumo huu una mabomba meupe yaliyopangwa kwa mistari na majani ya kijani kibichi yaliyopandwa juu yake. Mfumo wa haidroponi ni njia ya kilimo ambapo mimea hukuzwa kwenye maji yenye virutubisho bila kutumia udongo.

Mfumo wa haidroponi. Mfumo huu una kreti mbili, moja likiwa juu na jingine likiwa chini. Kreti la juu lina majani ya kijani kibichi na kreti la chini lina majani ya njano. Mfumo wa haidroponi ni njia ya kilimo ambacho mimea hukuzwa kwa njia ya maji yenye virutubisho, bila kutumia udongo.

Mimea ya kijani kibichi iliopandwa kwenye mabomba meupe yaliyopangwa kwa mstari ikiashiria ni mfumo wa hudroponi. Mfumo wa hydroponi ni njia ya kilimo ambayo mimea hukua kwenye maji yenye virutubisho bila kutumia udongo. Mfumo huu unafaida kama vile kuokoa maji na kuongeza mavuno.

Mimea ya kijani kibichi pamoja na bomba ambalo linaashiria mfumo wa umwagiliaji huu ni mfumo ambao mimea ukuzwa kwenye maji yenye virutubisho, badala ya udongo mfumo huu unaruhusu kilimo kufanyika hata kwenye maeneo ya yenye nafasi ndogo au udongo usiofaa.

Ndoo mbili za rangi ya machungwa, moja ikiwa na maji na nyingine ikiwa na mimea ya kijani. Mimea ikiwa imesimama juu ya kipande cheupe, ikiashiria ni mfumo wa haidroponi. Mfumo wa haidroponi ni njia ya kilimo ambapo mimea hukuzwa kwenye maji yenye virutubisho bila kutumia udongo. Mfumo huu una faida nyingi, kama vile kuokoa maji, kuongeza mavuno, na kupunguza matumizi ya dawa.

Bustani ya nje yenye mitungi ya plastiki na mapipa ya samawati yaliyopandwa mboga za majani, zikistawi kwa kutumia mfumo wa maji na mirija. Hali hii inaakisi kilimo cha haidroponi, kilimo hiki hutumia virutubisho vinavyo yeyushwa kwenye maji badala ya udongo.

Mfumo wa haidroponi, mfumo huu una mimea ya kijani kibichi iliyopandwa kwenye chombo cheusi na maji yaliyozungukwa. Mfumo wa haidroponi ni njia ya kilimo ambapo mimea hukuzwa kwenye maji yenye virutubisho bila kutumia udongo. Mfumo huu una faida nyingi kama vile kuokoa maji, kuongeza mavuno na kupunguza matumizi ya dawa.

NYumba ya kukuzia mimea kubwa lilojaa mimea ya kijani kibichi iliyopandwa kwa mfumo wa haidroponi. Mfumo wa haidroponi ni njia ya kilimo ambapo mimea hukuzwa kwenye maji yenye virutubisho bila kutumia udongo. Kilimo hiki kina faida nyingi kama vile kuokoa maji, kukuza mavuno, na kupunguza matumizi ya dawa.

Bustani ya wima yenye mistari ya mimea ya majani ya kijani kibichi ikikuwa bila kutumia udongo jambo hili linadhihirisha kilimo cha haidroponi, ambacho watumiaji hutumia virutubisho maalum mbadala ya kutumia udongo, muonekano huu unaonyesha mbinu ya kisasa na rafiki kwa mazingira inayowezesha wakulima kuzalisha mazao kwa ufanisi mkubwa katika maeneo yenye nafasi ndogo au ardhi dhaifu.

Mimea iliyopandwa kwa mfumo wa haidroponi, mimea hii imekuzwa kwenye maji yenye virutubisho badala ya udongo, mfumo huu unatumika sana kwenye kilimo cha haidroponi ambapo mimea hukuzwa ndani ya maji yenye virutubisho, na inafaa sana kwa maeneo yenye nafasi ndogo na udongo usiofaa kwa ajili ya kilimo cha kawaida.

Uoto wa mimea ya kijani kibichi ukiwa katika chungu chenye rangi nyeusi, ukikaa katika boksi lenye rangi nyeupe unaoashiria kuwa ni kilimo cha hydroponi; mfumo huo vitamini, maji yenye virutubisho za kuzalisha mimea baadala ya udongo. Mfumo huu unafaa sana kwenye maeneo duni na nafasi ndogo.

Mtu akimwagilia mimea kwenye mpangilio wa kilimo cha haidroponi cha wima. Mtu huyu anatumia kijichupa cha kumwagilia na ndoo ya kuhudumia mimea kwa mikono. Haidroponi ni mbinu ya kukuza mimea bila kutumia udongo, ambapo mizizi hupokea virutubisho moja kwa moja kupitia maji.

Majani ya kijani yakikua kutoka kwenye muundo wa mabomba meupe. Mimea hii haijapandwa kwenye udongo bali ni kwenye mfumo wa maji yenye virutubisho, ikionyesha ni kilimo cha kisasa kinachotumia nafasi ndogo ya rasilimali, na ufanisi mkubwa katika kazi.

Mfumo wa haidroponi ndani ya nyumba ya kukuzia mimea. Mimea ya majani inayokua kwenye mabomba meupe ya plastiki yanayopangwa kwa usawa juu ya ardhi. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi. Kilimo cha haidroponi ni mbinu ya kulima mimea bila kutumia udongo, ambapo mizizi ya mimea hupokea virutubisho moja kwa moja kwa kupitia maji.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi (kilimo cha wima) ambacho mimea imepandwa kwenye mapipa ya plastiki kwa safu nyofu. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi. Kilimo cha haidroponi ni mbinu ya kukuzia mimea bila kutumia udongo.

Mtu aliyesimama katika nyumba ya kuoteshea mazao, yenye mistari iliyokuwa kwenye mabomba ya plastiki mfumo huu wa kawaida wa hidroponiki, ambapo mimea hupokea virutubisho moja kwa moja kupitia maji yanayopatikana katika mabomba hayo bila kutumia udongo.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi yenye mabomba ya plastiki, yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri yakiwa na mboga, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kilimo cha haidroponi, ni mbinu ya kilimo ambayo, mimea hukua katika maji yenye virutubisho badala ya udongo.

Mfumo wa haidroponi unaotumia kontena la plastiki lenye matundu ya mviringo ambapo mimea midogo inapandwa huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, kilimo cha haidroponi ni mbinu ya kilima mimea bila kutumia udongo ambapo mizizi hupokea virutubisho moja kwa moja kupitia maji.

Mboga za majani zikiwa juu kwenye mabomba ya vyombo vya plastiki, huu ni mfumo unaotumia maji yenye virutubisho badala ya udongo. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi. Kilimo cha haidroponi ni mbinu ya kulima mimea bila kutumia udongo ambapo mzizi hupokea virutubisho moja kwa moja kwa kupitia maji.

Mimea iliyopandwa katika vyungu juu ya mabomba meupe, mfumo huu uko ndani ya jengo mimea ikionekana ikiwa na afya njema hakuna udongo. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, kilimo cha haidroponi ni mbinu ya kilimo ambayo mimea hukuzwa bila kutumia udongo ni kwa kutumia maji na virutubisho muhimu.

Mfumo wa kilimo cha kisasa ambao unaitwa haidroponi; ambapo mmea hukua kwenye mabomba ya plastiki yaliyopangwa kwa wima, bila kutumia udongo. Mmea unapokuwa na virutubisho hupokea maji yaliyojaa madini muhimu.

Mfumo wa haidroponi wenye bomba jeupe la wima lenye matundu meusi ya mviringo ambapo mimea imepandwa. Mfumo huu umeungwa na mabomba mengine kwa ajili ya mzunguko wa maji yenye virutubisho. Mimea inaonekana kukua kwa afya njema ishara ya mazingira bora ya ukuaji.

Mabomba meupe yaliyopangwa kwa wima na kwa usawa na mimea ya kijani inayokuwa kupitia matundu kuna makontena ya samawati upande wa juu kulia kwa ajili ya maji au virutubisho huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kilimo cha haidroponi ni mbinu ya kulima mimea bila kutumia udongo ambapo mizizi hupokea virutubisho moja kwa moja kupitia maji.

Mimea mingi iliyopangwa katika safu nyoofu, ikiashiria ni mfumo wa kilimo cha haidroponi ambapo mimea hukua bila udongo ikitumia maji yenye virutubisho. Hii ni mbinu ya kisasa iinayowezesha kilimo hata katika maeneo ya ardhi isiyofaa mijini.

Jokofu jeupe lililoandikwa "Brasto", ikionesha mfumo wa usambazaji wa virutubisho kwa mimea. Mimea iliyopangwa kwa safu za wima ndani ya mazingira yaliyodhibitiwa, ikionesha huu ni mfumo wa kilimo cha haidroponi, moja ya mbinu bora ya kilimo mjini, na maeneo yenye ardhi finyu.

Mmea mdogo wenye majani ya kijani unaonekana ukimea ndani ya kontena jeusi iliyowekwa juu, huu ni mfumo mzuri wa kilimo cha kisasa ambacho hakihitaji udongo yaani hydroponi, mfumo huu wa kilimo unapunguza matumizi makubwa ya maji ukilinganisha na kilimo cha kawaida.

Shamba kubwa la kisasa, ambapo mazao yamepandwa kwa safu nadhifu ndani ya shamba, huu ni mfano wa kilimo cha viwanda kilimo cha viwanda hutumia teknolojia ya hali ya juu na mbinu za kisasa ili kuzalisha mazao mengi kwa wakati mmoja.

Majengo makubwa yanayofanana na nyumba ya kuoteshea mazao, yamejengwa katika eneo la wazi lenye milima na anga lenye mawingu, muundo huu unaakisi sekta ya kilimo cha viwanda inayotumia teknolojia ya kisasa uzalishaji wa kiwango kikubwa na miundombinu ya kisayansi.

Shamba likiwa linaandaliwa kwa hatua ya awali kabla ya kupandwa mazao, ikiashiria mfumo wa kilimo cha viwanda. Mfumo wa kilimo cha kiwanda ni kilimo cha kisasa kinachotumia mashine kubwa kama trekta kwa ajili ya kulima mashamba makubwa kwa ufanisi wa hali ya juu.

Watu wawili wakifanya kazi ndani ya nyumba yakuoteshea mimea yenye mimea iliyopangwa kwa mistari inayosaidia nyozi kutoka juu, huu ni mfano bora wa kilimo cha viwanda ambacho hutumia teknolojia kudhibiti mazingira ya mimea ili kuongeza uzalishaji na ubora wa mazao wa mwaka mzima .

Safu ya majani ya kijani kibichi, mapana yenye mikunjo midogo, yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri kwenye udongo unaonekana wazi katika mistari; muonekano huu unaakisi kilimo cha viwanda, ambacho hutumia mbinu za kisasa kama upandaji wa kitaalamu, matumizi ya mbolea za viwanda, na usimamizi wa mashamba, kwa lengo la kuongeza wateja katika jamii.

Shamba lenye mimea ya majani ya kijani kibichi inayofanana na kabichi, huu ni mfano bora wa kilimo cha viwanda, muonekano huu unadhihirisha kilimo cha viwanda ambacho hutumia mbinu za kisasa ya upandaji wa kitaalamu, matumizi ya mbolea za viwandani na usimamizi wa shamba kwa lengo la kuongeza uzalishaji kwa wingi na ufanisi mkubwa.

Shamba kubwa la kabichi zilizopandwa kwa mpangilio wa safu nadhifu, zikionekana kuwa na afya bora na majani makubwa ya kijani. Hali hii inaakisi kilimo cha viwanda. Kilimo hiki hutegemea mashine, mbolea za viwanda na uzalishaji wa kiwango kikubwa, kwa lengo na kuongeza tija na faida masokoni.

Sehemu ya shamba kubwa iliyopandwa mboga za majani zenye afya nzuri, hasa aina ya kabichi, huku ikizungukwa na miti ya asili, muonekano huu wa mimea uliopandwa kwa wigo unaaakisi kilimo cha viwanda, ambacho hutumia mbinu za kisasa za uzalishaji kwa ajili ya soko la taifa au kimataifa.

Vitunguu vikiwa vimekusanywa kwa wingi na mtu akionekana akiweka kwenye kreti lenye rangi ya samawati. Hii ni sehemu ya kilimo cha viwanda ambapo mazao kama vitunguu hulimwa kwa wingi kwa ajili ya biashara.

Ishara ya kilimo cha vitunguu. Vitunguu vimewekwa ardhini kwa mafungu. Na mtu amesimama karibu akionyesha shughuli ya uvunaji na uchambuuzi wa mazao haya. Kilimo cha vitunguu ni mojawapo ya kilimo cha biashara kinachohitaji mbegu bora, matumizi ya mashine na usimamizi wa udongo.

Shamba kubwa lenye mistari ya mimea ya majani ya kijani kibichi, iliyopandwa kwa mpangilio wa kitaalamu, mwonekano huu una akisi kilimo cha viwanda, ambacho hutegemea uzalishaji wa kiwango kikubwa kwa kutumia mbinu za kisasa, kama upandaji wa mistari kwa kutumia mashine na mbolea za viwandani.

Watu wawili wakiwa wamesimamia shughuli za kilimo cha ndani ya nyumba ya kuoteshea mimea. Mimea imepandwa kwene makreti yaliyo pangwa kwa mistari mirefu na mfumo wa mwagiliaji wa matone ukionekana juu, kilimo hiki cha kisasa cha viwanda kinatumia teknolojia ya hali ya juu kuogeza uzalishaji na ufanisi mkubwa wa kazi.

Shamba la kabichi zilizopangwa kwa mistari zikiwa na majani makubwamakubwa ya kabichi, mimea inayoonekana kua katika hali nzuri ikiashiria ni uzalishaji wa kiwango kikubwa mfano halisi wa kilimo cha viwanda. Kilimo cha viwanda ni uzalishaji wa kilimo unaotegemea teknolojia ya kisasa

Mimea ya nyanya ikiwa katika mpangilio mzuri, ishara ya kilimo cha viwanda ambacho hutumia mbinu za kisasa kuongeza uzalishaji. Kilimo cha viwanda ni mfumo wa kilimo unaotegemea mashine na teknolojia; na mbegu bora, ili kuzalisha mazao kwa kiwango kikubwa na ufanisi wa hali ya juu.

Mtu ameketi katikati ya rundo kubwa la vitunguu, ambavyo vina ukubwa wa rangi tofauti tofauti, kutoka nyekundu hadi kahawia. hali hii inaashilia uzalishaji mkubwa wa vitunguu. Jambo hilo linaendana na kilimo cha viwanda, ambacho hulenga kuzalishwa kwa wingi kwa ajili ya soko.

Ndani ya nyumba ya kukuzia mazao yenye mistari ya mimea iliyokua kwa mpangilio mzuri huu ni mfano bora wa kilimo cha kisasa, kilimo cha kisasa ni kilimo kinachotegemea matumizi ya mashine za kisasa, mbolea na viwatilifu vya kemikali na teknolojia ya vinasaba.

Kilimo cha uyoga ndani ya mazingira yaliyothibitiwa, ambapo uyoga unakuwa kwenye mifuko ya wima iliyojaa virutubisho, huu ni mfano bora wa kilimo cha viwanda ambapo hutumia teknolojia na mbinu za kisasa, ili kuzalisha mazao kwa wingi na kwa ufanisi mkubwa.

Watu watatu wakifanya kazi shambani ya kuhudumia mimea ya kijamii kama kabichi. Shamba limepandwa kwa msongamano mkubwa ishara ya uzalishaji wa kiwango kikubwa. Huu ni mfano wa kilimo cha viwanda, kilimo cha viwanda ni kilimo kinachotumia mbinu za kisasa na kiteknolojia ili kuzalisha mazao au mifugo kwa wingi.

Nyumba ya kuoteshea mazao yenye paa la plastiki linalopitisha mwanga wa jua ,mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa safu nyohofu, madhari hii inaonesha mazingira aliyodhibitiwa kwa uzalishaji wa kiwango kikubwa jambo ambalo ni msingi wa kilimo cha viwanda, kilimo cha viwanda ni mfumo wa kisasa wa uzalishaji wa mazao kwa kiwango kikubwa unaotumia mashine mbegu bora mbolea za viwandani na teknolojia ya hali ya juu.

Nyumba ya kuoteshea mazao yenye mstari na mimea iliyokua kwa mpangilio mzuri, ikionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo. Huu ni mfano bora wa kilimo cha viwanda, kilimo cha viwanda ni kilimo kinachotegemea uzalishaji mkubwa wa mazao na mifugo kwa kutumia teknolojia ya kisasa.

Nyumba ya kuoteshea mimea ya kisasa yenye safu za mimea ya kijani iliyokuwa kwa mpangilio mzuri na kuna mfumo wa umwagiliaji juu pamoja na nguzo za wima zilizosimama kwa muundo, mtu mmoja anaonekana akifanya kazi kati ya mimea, ishara ya usimamizi wa kilimo cha kisasa kinacholenga uzalishaji wa kiwango kikubwa.

Watu wakifanya kazi shambani ya kuhudumia mimea ya kijamii katika eneo kubwa, mandhari hii inaonyesha uzalishaji wa kiwango kikubwa ishara ya kilimo cha viwanda. Kilimo cha viwanda ni mfumo wa kilimo kinachotumia mbinu za kisasa ili kuzalisha mazao au mifugo kwa wingi, kinachohusisha matumizi ya mbolea na viuatilifu vya viwandani.

Shamba la kijani kibichi lililopangwa na mistari ya kitaalamu ikiwa na miundombinu ya kilimo cha kisasa. Mandhari hii inaonyesha mfano halisi wa kilimo cha viwanda. Kilimo cha viwanda ni mfumo wa kilimo unaotegemea uzalishaji mkubwa wa mazao na mifugo kwa kutumia teknolojia za kisasa.

Shamba lenye mabomba meusi ya maji yaliyolazwa ardhini yakipita katikati ya mimea changa iliyopandwa kwa mistari, huku udongo ukiwa una ashiria kuwa maji yanapita, huu ni mfano bora wa mfumo wa umwagiliaji ambapo wakulima hutumia teknolojia ya mabomba yaliyounganishwa maji kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha na kwa wakati sahihi.

Shamba lenye mimea ya kijani iliyopandwa kwa mistari. Mfumo wa umwagiliaji wa matone ukionekana ukitiririsha maji kwenye mimea. Umwagiliaji wa matone una faida nyingi; kwanza kuokoa maji kwa sababu maji yanaelekea moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, pia hupunguza magugu kwa sababu eneo linalozungukwa na mimea linabaki kavu. Vilevile huwezesha mimea ya kupata virutubisho sawa hivyo kuongeza mavuno.

Mfumo wa umwagiliaji maji shambani ambapo mabomba hutumika kusambaza maji moja kwa moja kwenye mimea mfumo huu, unahakikisha kila mmea unapata maji ya kutosha hivo kuongeza uzalishaji huu ni mfano bora wa kilimo cha mfumo wa umwagiliaji.

Safu za mimea michanga iliyopangwa kwenye udongo huku mabomba meusi ya umwagiliaji yakikimbia sambamba na kila mstari wa mimea, huu ni mfano bora wa umwagiliaji wa matone unaotoa maji moja kwa moja kwenye mizizi na kwa ufanisi mkubwa.

Shamba lenye ardhi yenye rutuba na mimea ya kijani kibichi iliyopandwa kwa mistari, mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiashiria maji kwenye mimea. Umwagiliaji wa matone ni njia bora ya kutumia maji kwa ufanisi na kupunguza upotevu.

Mimea midogo midogo ya kijani ikiwa na mfumo wa umwagiliaji shambani. Mfumo huu unatumia mabomba ya kusambaza maji moja kwa moja kwenye mimea. Umwagiliaji ni sekta muhimu sana katika kilimo ili kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha na kustawi vizuri.

Shamba lenye udongo mwekundu wa mimea ya kijani inayotumia mabomba ya umwagiliaji, hali hii inadhihirisha matumizi ya mfumo wa umwagiliaji wa matone au mistari. Muonekano huu unahusiana na moja kwa moja na sekta ya mfumo wa umwagiliaji ambao ni muhimu katika kilimo cha kisasa kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha na kwa wakati sahihi.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo bomba jeusi limepitishwa moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea changa, hii ni teknolojia ya kisasa katika mfumo wa umwagiliaji inayosaidia; kuhifadhi maji, kupunguza mmomonyoko wa ardhi na kuongeza ufanisi wa kilimo hasa katika maeneo yenye uhaba wa mvua.

Shamba lenye safu za mazao ya kijani na mabomba ya umwagiliaji yanayoendesha maji moja kwa moja kwenye mizizi. Huu ni mfano bora wa kilimo cha umwagiliaji katika kilimo cha kisasa, mfano huu unaongeza tija ya kuthibiti upatikanaji wa maji.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone, mfumo huu una bomba kubwa la kusambaza maji kwenye mabomba madogo yaliyofika kwenye mimea . Umwagiliaji wa matone unafaida nyingi kama vile kupunguza magugu, kuongeza mavuni na kupunguza magonjwa kwenye mimea.

Shamba la mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa mpangilio, huku mabomba ya umwagiliaji yakiwa yamewekwa ardhini kwa ajili ya kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi. Hii ni sehemu ya sekta ya mfumo wa umwagiliaji inayosaidia wakulima kudhibiti upatikanaji wa maji kwa mimea.

Mfumo wa umwagiliaji, mfumo huu unabomba nyeusi inayopita katikati na kutoa maji moja kwa moja kwenye mizizi, umwagiliaji wa matone ikiwa ni njia bora ya kutumia maji ili kupunguza upotevu wa mimea.

Bustani yenye mimea iliyopangwa kwa safu, ikiwa na miundo ya nyaya au kamba zinazosaidia ukuaji wa mimea hali hii inadokeza uwepo wa mfumo wa umwagiliaji, muonekano huu unahusianisha moja kwa moja na sekta mfumo wa umwagiliaji ambacho hutumia teknolojia kama bomba, pampu.

Shamba au bustani ndogo yenye safu ya mimea iliyopandwa kwa mpangilio mzuri kwenye, kila mmea kuna mfumo umwagiliaji wa matone, huu unajumuisha mabomba ya viunganishi vinavyotoa maji moja kwa moja kwenye mizizi na kwa kila mmea.

Mtu mmoja akifanya kazi kwenye bustani ya kitalu kilichozungukwa na miti, akihudumia mimea akimwagilia na kupanda miche huu ni mfano bora wa kilimo cha umwagiliaji; kilimo cha umwagiliaji ni mfumo wa kusambaza maji kwa mimea kwa njia iliyodhibitiwa.

Bustani yenye mistari ya mimea iliyoota kwenye udongo huku bomba jeupe la umwagiliaji likipita sambamba na mimea hiyo. Huu ni mfano bora wa umwagiliaji wa moja kwa moja unaosaidia mimea kupata maji kwa ufanisi. Mfumo wa umwagiliaji ni njia ya kusambaza maji kwa mimea kwa kutumia mabomba.

Mimea ikikua kwenye udongo ikiunganishwa na mfumo wa umwagiliaji, ambapo bomba dogo hutoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Mfumo wa umwagiliaji ni mfumo wa kusambaza maji kwa mimea kwa njia ya bomba.

Bomba la umwagiliaji likipita kando ya mimea ya kijani ishara la mfumo wa umwagiliaji wa kisasa unaotumika katika kilimo cha viwanda au bustani; huu ni mfano bora wa kilimo cha umwagiliaji, kilimo cha umwagiliaji ni mfumo wa kusambaza maji kwa mimea kwa njia ya mabomba.

Mfumo wa umwagiliaji wa bustani au shamba lenye kijani kibichi hutoa maji kama mvua. Huu ni mfano mojawapo wa mfumo wa umwagiliaji wa kisasa unaotumika kumwagilia maji au mimea kwa usawa. Mfumo wa umwagiliaji ni mfumo wa kusambaza maji kwa mimea kwa njia iliyodhibitiwa.

Mandhari nzuri, inayojumuisha barabara ya udongo iliyochongoka inayopita kwenye eneo kame, kuna milima iliyoko mbali na anga limefunikwa na mawingu. Mandhari hii inadhiirisha uzuri wa asili wa eneo hilo.

Mandhari ya kuvutia, yenye jua linalochomoza au kuzaa, na mnyama mmoja akiwa katika uwanda wa majani. Huu ni mfano mzuri wa mandhari ya asili, hii ni sehemu muhimu ya mazingira inayochangia afya ya mazingira, utalii, na uhifadhi wa viumbe hai.

Mandhari inayo dhihirisha eneo lenye milima na mabonde huku mto ukipita pembezoni mwa uoto wa asili wa kijani, inadhirisha mazingira mazuri ya asili na umuhimu wa ardhi, maji na mimea katika kuendeleza maisha yetu ya kila siku.

Mandhari yenye kijani yenye mashamba, miti na anga ya bluu yenye mawingu, huu ni mfano bora wa mandhari ya asili ambapo vipengele vya asili kama ardhi, mimea na hali ya hewa vimechangia uzuri wa mazingira.

Bwawa kubwa la maji, lililozungukwa na udongo mwekundu na mimea ya kijani kibichi, likiwa limejengwa kwa muundo wa kisasa unaoashiria matumizi ya teknolojia ya ujenzi wa miundo mbinu ya maji, uzuri wa asili na mchango wa binadamu katika maendeleo ya mazingira.

Mandhari ya vilima au milima yenye mashamba ya matuta, mashamba haya yamejaa mimea ya kijani kibichi, ikiashiria afya nzuri ya mazao huu ni mfano bora wa mandhari ya asili. Mandhari ya asili ni jumla ya eneo la ardhi linalojumuisha eneo la kijiografia na uoto wa asili.

Mandhari ya kuvutia yenye milima ya kijani kibichi na anga lenye mawingu kiasi, huu ni mfano wa mandhari ya asili inayojumuisha vipengele vya kijiografia na uzuri wa asili. Mandhari ya asili ni muunganiko wa vipengele vinavyoonekana katika eneo la ardhi ikiwemo pamoja na maumbile ya kijografia, maeneo ya asili, kipengele vya kibinadamu na hali ya hewa na mwangaza.

Njia ya kutembea inayozungukwa na miti, vichaka vyenye kijani kibichi chini ya anga la samawati safi. Huu ni mfano bora wa mandhari ya asili. Mandhari ya asili ni ni mwonekano wa jumla wa eneo la ardhi inayojumuisha vipengele vya asili kama vile: mito, misitu, milima; na vipengele vya binadamu kama vile: barabara, majengo na bustani.

Mandhari ya kuvutia yenye maji, milima na uoto wa kijani kibichi chini ya anga lenye mawingu kiasi, huu ni mfano bora wa mandhari ambayo huonyesha uzuri wa mazingira. Mandhari ya asili ni muunganiko wa vipengele vinavyoonekana katika eneo la ardhi kwa mfano: milima, mabonde, mito na miti.

Mandhari ya kijani yenye mashamba na miti chini ya anga la bluu yenye mawingu machache. Huu ni mfano wa mandhari ya asili mandhari ni muunganiko wa vipengele vinavyoonekana katika eneo la ardhi ikijumuisha maumbile ya ardhi, mimea ya asili, vipengele vya binadamu na hali ya hewa.

Maji makubwa, ambayo huenda ni ziwa au bahari upande wa kulia, huku eneo la nyasi na barabara ndogo ikielekea kwenye kilima kidogo. Huu ni mfano wa mandhari ya pwani au ziwa. Mandhari ni muonekano wa jumla wa eneo la ardhi, likijumuisha maumbo ya kijiographia, mimea ya asili, vipengele vya binadamu na hali ya hewa.

Mandhari ya mchanga yenye kijito kilichopita katikati kikiwa kimezungukwa na asili na miti. Anga ni safi na lina mawingu machache, likiongeza uzuri wa mazingira haya ya asili. Mchanganyiko wa ardhi kavu na maji yanaonyesha mabadiliko ya kiolojia na umuhimu wa vyanzo vya maji katika mazingira ya porini.

Barabara ya vumbi inayopita katika ardhi kavu yenye mawe kuna mimea michache kama vichaka, miti midogo na milima inayoonekana kwa mbali chini ya anga safi la samawati. Huu ni mfano mzuri wa mandhari ya asili ya ukame, mandhari ni muonekano wa jumla wa eneo la ardhi likijumuisha maumbo ya kijiografia, mimea ya asili vipengele vya binadamu kama vile barabara na majengo, hali ya hewa na mwangaza.

Mandhari ya asili yenye miti kadhaa, anga la na nyasi kavu. Huu ni mfano bora wa mandhari inayopatikana sana katika maeneo ya Afrika Mashariki kama Dar salamu. Mandhari ya asili ilipewa vipengele kama inavyonekana katika maeneo ya ardhi ikiwa ni pamoja na maumbile ya kijografia, mimea ya asii na hali ya hewa na mwangaza.

Mandhari ya kijani yenye miti na mkondo wa maji ikizungukwa navilima, huu ni mfano bora wa mandhari ya asili ya mazingira, mandhari ni muonekano wa jumla wa eneo la ardhi linalojumuisha maumbo ya kijografia, vipengele vya kijamii, uoto wa asili na vipengele vya kibinadamu.

Mtu akishughulikia mbuzi katika shamba lenye mimea mirefu jamii ya mahindi, kuna mbuzi wengine wawili wakionekana kwa mbali wakichunga au kupumzika mtu huyu ameinama inaashiria anafanya uchunguzi wa kiafya na anatoa huduma fulani kwa mnyama huyo.

Mbuzi kadhaa ndani ya zizi la mbao wakiwa wanapata chakula huu ni mfano bora wa ufugaji wa mifugo, ufugaji wa mifugo ni mchakato wa kulea wanyama wa kufugwa kama vile ng'ombe mbuzi kondoo nguruwe na kuku kwa ajili ya chakula bidhaa viwandani kazi shambani na mapato kwa ajili ya familia.

Mtu akiwa mbele ya kizimba cha kuku kilichojengwa kwa mbao, akiwa ameshikilia kuku wawili mkononi, kuku wengi wa rangi tofauti tofauti nyeupe, kahawia na nyeusi wakionekana wakizunguka, ishara ya ufugaji wa kuku wa kienyeji au kibiashara katika mazingira ya nje.

Mimea changa inayoota kwenye udongo wenye unyevu huku mabomba yanayopita sambamba na safu za mimea hiyo. Mimea hulimwa kwa uangalifu ili kuzalisha mbegu bora kwa ajili ya wakulima wengine huku wakizingatia afya njema, usafi wa shamba na mbinu wa kuongeza kiwango cha uotaji wa mbegu.

Bomba la umwagiliaji likitoa maji moja kwa moja kwenye udongo karibu na miche midogomidogo ya mimea. Hali hii inadhihirisha umakini katika usambazaji wa maji. Muonekano huu unahusianisha na sekta ya kilimo cha mbegu, ambapo unyevu sahihi ni muhimu katika ukuaji wa mmea wenye ubora wa hali ya juu kwaajili ya kuvuna mbegu zenye viwango bora vya uotaji.

Mimea iliyopandwa kwa mpangilio mzuri pamoja na mfumo wa umwagiliaji, muundo huu wa juu unaonekana unaweza kuwa ni sehemu ya nyumba ya kuoteshea mazao kwaajili ya kusaidia ukuaji wa mimea inayoashiria ni shamba la kilimo cha mbegu.

Safu za mimea changa iliyopandwa kwa mpangilio, huku mabomba ya umwagiliaji yakipita kando ya mistari, ikiashiria mazingira ya kilimo cha kisasa. Huu ni mfano bora wa kilimo cha mbegu ambapo mbegu bora huzalishwa kwa uangalizi maalumu na kuhakikisha ubora wa mazao ya baadae.

Bustani yenye mimea michanga iliyopandwa kwa mistari sambamba na bomba la umwagiliaji wa matone likitoa maji moja kwa moja, mwonekano huu unaashiria sekta ya kilimo cha mbegu ambapo ni mbinu ya kisasa ya umwagiliaji wa matone, unaotumika kuhakikisha mbegu zinakuwa katika ubora kwa ajili ya kuvuna mbegu zenye ubora wa hali ya juu.

Safu ya vyombo vidogo vilivyopangwa kwa mpangilio kila kimoja kikiwa na udongo na mche wenye majani machache, hali hii inadhihirisha atua ya awali ya kilimo cha mbegu ambapo miche huandaliwa kwa uangalifu ili kupata mbegu bora, mwonekano huu unadhihirisha moja kwa moja ni sekta ya kilimo cha mbegu.

Magunia makubwa meupe yaliyojaa nafaka za njano yakiwa yamepangwa kwa mpangilio huku akionekana wahusika na usambazaji au uuzaji mwonekano huu unaashiria sekta ya kilimo cha mbegu ambacho nafaka bora hukusanywa kuchujwa na kuhifadhiwa kwa ajili ya kutumika kama mbegu za kupandia msimu ujao

Mimea ya majani ikikua kwa mpangilio mzuri kwenye udongo lenye bomba la umwagiliaji likipita katikati, jambo linaloashiria hatua ya awali ya kilimo cha mbegu ambacho wakulima hulenga kuzalisha mbegu yenye afya, ili kupata mbegu bora kwa ajili ya kupandwa tena na kuuzwa kwa wakulima wengine.

Mimea changa iliyopandwa kwa mistari kwenye udongo uliopandwa vizuri. Pamoja na vigingi vya ardhi vinavosaidia mimea kukua kwa mpangilio, huu ni mfano bora wa kilimo cha mbegu. Kilimo cha mbegu ni mchakato wa kuzalisha mimea, kwa lengo la kupata mbegu bora kwa wakulima wengine.

Mazingira ya kisasa ya nyumba ya kuoteshea mazao inayotumika kwa kilimo cha mbegu, ambapo mimea imepangwa kwa ustadi katika vitalu vya mistari vilivyo jaa miche ya mazao mbalimbali, muundo huu wa paa la plastiki linalopitisha mwanga linaenda kudhibiti joto na unyevu hali hii inafaa kuotesha mbegu zenye ubora wa hali ya juu.

Sampuli za mbegu tofauti, zilizopangwa kwenye sahani. Mbegu hizi zinatumika kupanda mimea mbalimbali. Hii inahusiana na kilimo cha mbegu, ambapo mbegu hupandwa kwanza kwenye mazingira yaliyodhibitiwa kabla ya kuhamishiwa shambani. Kilimo cha mbegu husaidia kuhakikisha mimea yenye afya na kuongeza mavuno.

Mimea changa ikikuwa Kwa mpangilio wa kitaalamu, ishara ya kilimo cha mbegu kinahitaji usimamizi makini wa udongo. Aina ya mimea hii huenda ikawa ni mboga nafaka au mazao ya biashara kulimwa kwa ajili ya kuzalisha mbegu bora. Kilimo cha mbegu ni mchakato wakuzalisha mimea Kwa lengo la kupata mbegu bora katika wakulima wengine.

Miche midogo iliyooteshwa kwenye vishimo mbalimbali, miche hiyo iko tayari kupandikizwa shambani. Uoteshaji wa mbegu unahakikisha kuwa na miche yenye afya na nguvu, unapunguza hatari ya mbegu kuliwa na wadudu au kuoza, unaweza kupanda mbegu mapema na kupata mavuno mengi na zaidi.

Miche midogomidogo yenye mimea iliyopandwa kwenye vikombe vidogo. Hii inahusiana na kilimo cha mbegu ambapo mbegu hupandwa kwenye mazingira yaliyodhibitiwa kabla ya kuhamishiwa shambani. Kilimo cha mbegu husaidia kuhakikisha mimea yenye afya na kuongeza mavuno.

Shamba lenye mstari ya mimea changa mfano wa mahindi, iliyopandwa kwa mpangilio mzuri na kuunganishwa na mifumo ya umwagiliaji. Huu ni mfano bora wa kilimo cha mbegu, ambapo mimea hulimwa kwa uangalifu ili kuzalisha mbegu bora zenye viwango vya juu vya uotaji.

Mazingira ya chumba cha kupandia mimea ambapo mimea imepangwa kwa mpangilio maalumu ndani ya nyumba lenya paa ya mviringo. Mandhari hii inadhilisha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika uzalishaji wa mbegu bora, ikiashiria hatua za kitaalam za kuimarisha uzalishaji wa mazao kwa njia endelevu.

Magunia makubwa yaliyo juu yakidhihirisha aina mbalimbali za mbegu za nafaka zenye rangi tofauti tofauti. Mazao haya yanazwalishwa kwa ajili ya upandaji kwa mpangilio wa magunia haya ya ukaribu ukaribu yanayowakilisha mazingira ya soko au ghala la kuhifadhia mbegu.

Shamba la kilimo chenye mimea changa, inayoota sambamba na mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mabomba haya yana vifurushi vya maji, vinavyoashiria sehemu ya uotaji wa maji. Huu ni mfano bora wa kilimo cha mbegu; kilimo cha mbegu ni kilimo cha uzalishaji wa mimea kwa lengo la kuvuna mbegu bora zinazoweza kupandwa kwa wakulima wengine.

nyumba ya kuendeshea mimea iliyopa nguvu sana na mazingira bora, hiki ni muhimu kwa uhakikishia upatikanaji wa mbegu bora zenye uwezo wa kuota kwa haraka, ustahimili magonjwa na kutoa mazao mengi.

Miche michanga ya mimea ikikua katika mazingira yaliyo dhibitiwa, hatua hii ni hatua ya awali ya kilimo cha mbegu, hii ni sehemu muhimu ya kilimo cha mbegu, ambacho mimea huchukuliwa kwa ajili ya kuzalisha mbegu bora kwa wakulima wengine.

Bidhaa za chakula kilichopakiwa kkwwnye lori kinaonyesha wazi kilimo cha mbegu kinachohamasisha upandaji wa mbegu bora

Miche midogomidogo ya mimea inayoota kwenye udongo huku mfumo wa umwagiliaji ni wa mabomba ya samawati ikipita sambamba na mistari hiyo, ikiashiria ni kilimo cha mbegu. Kilimo cha mbegu ni mchakato wa kujuza mimea kwa lengo la kuvuna mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa ajili ya kupandwa tena na kuuzwa kwa wakulima wengine.

Banda la sokoni lenye vyombo vilivojaa nafaka na kunde mbalimbali ikiwemo dengu, mchele, sukari na maharage. Hii inadhihirisha matokeo ya kilimo cha mbegu, ambacho ni bidhaa ya kilimo iliyoandaliwa kwa ajili ya matumizi au biashara.

Shamba lenye mistari ya mimea changa iliyokuwa kweye udongo ulioandaliwa vizuri. Mimea hii imepangwa kwa mpangilio wa kitaalamu na kuna miti michache nyuma yake. Huu ni mfano bora wa kilimo cha mbegu, kilimo cha mbegu ni kilimo cha kuzalisha mbegu bora kwa ajili ya wakulima wengine shambani au bustanini.

Mimea iliyopangwa kwa mistari ya kawaida katika shamba ishara ya kilimo cha mbegu ambacho mimea hulimwa kwa lengo la kuzalisha mbegu bora, kilimo cha mbegu ni aina ya kilimo kinacholenga kuzalisha mbegu zenye ubora kwa ajili ya kupandwa na wakulima wengine.

Miche midogo ya mimea inayokua kwenye sehemu ya udongo iliyotengwa. Mimea ipo katika hatua ya ukuaji ishara ya kilimo cha mbegu ambacho mimea hulimwa kwa uangalifu ili kuzalisha mbegu bora kwa wakulima wengine, hii ni hatua katika mnyororo wa uzalishaji wa chakula na kilimo cha kisasa.

Twiga mmoja akiwa amesimama katika mazingira ya asili yenye miti ya majani ya kijani kibichi huku anga likiwa wazi na tulivu. Mandhari hii inaakisi sekta ya uhifadhi wa wanyama pori ikihusisha ulinzi na usalama wa asili.

Mnyama jamii ya swala akila majani kwenye eneo la kijani kibichi ishara ya wanyama pori walioko katika mazingira yao ya asili rangi ya kahawia na nyeupe katika mwili wake ikionesha afya njema, uwepo wa vichaka na nyasi inathibitisha mandhari ya misitu ya wazi.

Tai mwenye kichwa cheupe na mabawa meusi akiwa karibu kuruka au kutua eneo la maji. Mandhari ya nyuma ikionesha nyasi, miti na maji huu ni mfano wa wanya wa porini. Wanyama wa porini viumbe ambao huishi katika mazingira asili bila kufugwa wala kuchungwa moja kwa moja na binadamu wanaweza kupatikana katika misitu, mbuga za wanyama, mabonde ya mito, milima na majangwa.

Kima mwenye sura ya kipekee aliyeketi juu ya jiwe, huku majani ya kijani yakionekana nyuma. Huu ni mfano wa wanyama pori wanaopatikana katika misitu ya Afrika mashariki, wanyama pori ni viumbe ambao hawafugwi na binadamu na wanaishi katika mazingira yao ya asili kama vile misitu, milima na maeneo ya jangwa.

Twiga akiwa katika mazingira ya asili yenye nyasi na miti. Twiga ni mnyama wa porini anaejulikana kwa shingo yake ndefu na tabia ya utulivu. Mandhari hii inaonesha uhifadhi wa wanyama pori katika mazingira yao ya kawaida.